Madarasa mawili ya wanafunzi wa chekechea , yalipo pakwa rangi nyeupe kwa ukuta na kuchorwa ndovu, nyani na milango nyekundu na mmoja yao una pambo limeandikwa we are having unbelievable years na kuna ua na maua lilikatwa vizuri nje ya madarasa.

Ukurasa mbili za kitabu, themanini na sita na themanini na saba. Sehemu moja ikionyesha, mwanafunzi anayetandika kitanda chake cha mbao na mwingine familia ya baba na mama na watoto, wanakula chakula mezani.

Mwanaume mmoja amekaa katika kiti cha walemavu kilichopakwa rangi nyeusi. Mkononi amevaa saa nyeusi na kwa mapaja yake, amewekelelea vitabu vinne, moja ikiwa kubwa zaidi ya wengine.

Mwanadada mmoja, aliyevaa kofia nyeusi na sharti ,iliyoandikwa Kenya. Ameshikilia mkononi, bango ambalo limeandikwa Paris 2024 qualified na nyuma yake kuna kamba iliyofungwa kando ya miti miwili.

Wanariatha wawili, mwanamume na mwanamke wameshikana mkono, huku nyuma yao wameinua mkono mwingine wa bedera. Wamevaa shati nyekundu zilizo na mandishi Kenya Koechi na kaptura nyeusi.

Mlango uliotengenezwa kwa mbao umewekwa karatasi nyeupe iliyo na maandishi when you enter this room, learning is fun and cooperation is expected. Our post artvand mutual respect are part of everything we do and say .

Haratasi imewekwa katika ufukuta. Iliyo na mandishi yafatayo. Our forest, our future. A forest an area covered within main trees. It is recommended that each country must have at least 10% of its land under the forest cover .